Kreti za mayai ambazo zinauzwa pale, ili mtu aweze kupata pesa ya kujikimu na kukimu familia yake. Nyumba zenyewe ni za kijani kibichi. Kreti ni za rangi tofauti. Kuna ya samawati, kuna ile ya nyekundu, pia kuna shashi ambayo inaonekana pale juu.

Gari tofauti tofauti ambazo zinauzwa. Ukiangalia gari kuna ile ya rangi nyeupe, kuna kadhaa ambazo zina rangi ya nyeusi, alafu pia kuna gari ambalo lina nyekundu pale.

Gari ambalo linaweza kuwasafirisha watu ili kuwafikisha mahali ambapo wanaenda kwa haraka na wenye gari wanaweza kupata pesa ambazo zinawasaidia kukimu na kuweka mafuta ili gari liendelee kuwasaidia wananchi.

Magari ambayo yamepakiwa katika foleni tofauti tofauti, yaani magari ambayo yanaweza kuuzwa ili wale ambao wanauza wapate kuhikimu mahitaji yao, magari tofauti tofauti yenye rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, nyeusi, na nyeupe.

Duka ambalo linauza vifaa tofauti tofauti kama vile vinywaji ambapo pia unaweza kupata mambo ambayo yanakusaidia katika kutuma pesa na kutumiwa na kutoa au kuweka pesa kwenye simu mambo ya M-pesa ili kuwezesha muuzaji kuweza kukimu mahitaji yake naye mnunuzi kuweza kupata lengo ambalo anahitaji katika maisha.

Junction Forex and Money Liquid Terms , hii ni pesa ambazo zinaweza kuchukuliwa katika kule na kufanya biashara na pia hili ni jengo linatumika katika kuhifadhi na pia kufanya yale mambo ambayo yanahusiana na pesa.

Magari ambayo ni ya rangi ya nyeusi, ambayo yanaweza kuuzwa ili wenye kuyauza waweze kujikimu, na ambao wanauziwa waweze kupata njia za kusafirisha vifaa na pia wao kusafiri katika mahali sehemu fulani fulani.

Gari ambalo limeweza kupakiwa, ambalo linaanza na number plate ya KDA ambalo lina magurudumu meusi na pia huweza kubeba maabiria ili kuwasafirisha sehemu tofauti tofauti.

Matunda kama vile machungwa ndiyo ambayo inaweza kuuza pale, ili kuweza kuwakimu mahitaji ya ambao wanauza. Huenda wananunua kuweza kupata afya njema.

Magari tofauti tofauti yameweza kupangwa katika foleni. Inayoanza ikiwa na rangi ya nyeupe, nyeupe zipo kadhaa. Pia kuna gari ambayo ziko katika rangi ya nyeusi.

Magari tofauti tofauti ambayo yamepangwa katika mstari mmoja yenye rangi tofauti tofauti kama samawati, nyekundu pale penye taa nayo nyeupe pia, pia kuna yale ambayo ni nyeusi. Magari haya yanaweza kuuzwa ili watu wakaweze kupata kusafiri.

Gari ambalo limeweza kusimama, lina magurudumu ambayo ni meusi na ni gari lile ambalo huweza kubeba vifaa katika nyuma yake na ni gari ambalo lina uwazi nyuma, ambayo inaweza kubeba vitu ili kuvisafirisha.

Royal Star Inn, ambapo, vitu tofauti vinauzwa ili muuzaji aweze kujikimu. Pale kuna picha za mayai, katika kreti, pia kuna mambo ile ya maziwa ambayo inatoka kwa ng'ombe. Tofauti tofauti vitu vya uzwa.

Gari ambalo linaweza kusaidia katika kusafirisha watu na pia vifaa kutoka sehemu moja hadi nyingine. Wauzaji wanaweza kuigiza ili waweze kuhakiki mahitaji yao vingine. Nao ambao wananunua wataweza kupata mbinu za kusafiria.

Vitunguu ambavyo viko katika lori ya kijani kibichi, ambapo vinaweza kuuzwa, ili mwenyewe kupata ile pesa ambayo atatumia kujikimu nao wanunuzi kupata pia chakula ambacho watatumia.

Duka la New Generation ambalo linauza bidhaa tofauti tofauti, ambazo mnunuzi anaweza hitaji ili muuzaji naye aweze kupata ile pesa na kuongeza bidhaa na pia kujikimu, kimaisha na kujiendeleza mbele.

Simu ambayo inaweza kuonyesha na kusaidia katika maswala ya matumizi ya pesa ili kununua au kuuza au pia kuekeza au pia kuweza kununua pale Airtime ambayo unatumia au pia kuwezesha kutumia mtu pesa na kupokea.